Banda la wanyama labda ng'ombe katika eneo la mashambani, ndani ya banda hilo mnyama mmoja ambaye anaonekana kuwa ng'ombe amesimama akikula au kukunywa maji, hii picha inaeleza shughuli ya ufugaji katika mazingira rahisi ya kijijini.

Kundi la watu wakiwemo wanawake wawili na mtoto wakiwa wamesimama karibu na shina la mgomba lililo beba mkungu mkubwa wa ndizi ambazo hazijaiva. Wanaonekana kuwa katika mchakato wa kushughulikia ndizi hizo labda wakizivuna au wakipanga namna ya kuziondoa.

Njia ya udongo inayopita katikati ya mimea mingi, pengine miti au migomba. Kuna mtu amesimama mbele upande wa kushoto wa picha. Anaonekana akitazama kitu fulani. Njia hii inaonekana kuwa katika eneo ya mimea mingi labda msituni au kwenye shamba la migomba.

Mkungu wa ndizi ambao bado haujaiva. Ndizi hizo ni ndogo na za kijani kibichi. Zimetundikwa kwenye mmea wa ndizi ambao majani yake makubwa yanaonekana kwa umbali. Hii inaonyesha hali ya ndizi kabla ya kuvunwa katika mashamba mbalimbali za wakulima na pia mazingira yenyewe yanaonyesha mashambani.

Mfugaji wa ng'ombe akiwa anamkamua ng'ombe wake. Mwanaume amevaa mavazi ya kijani kibichi na buti. Ameketi na anaonekana akitumia mikono yake kukamua maziwa kutoka kwenye chuchu za ng'ombe. Ng'ombe ana rangi ya kahawia na amefungwa kwa kamba. Anaonekana akisimama kwa utulivu wakati anakamuliwa. Hii ni taswira ya shughuli za kawaida za ufugaji hasa ufugaji wa ng'ombe wa maziwa. Inaonyesha jinsi wafugaji wanavyopata maziwa kwa ajili ya matumizi yao au ya kuuza.

Ng'ambe wa wili wenye rangi ya kahawia wanaonekana wakitembea ndani ya sehemu yenye uzio. Pengine ni lango la kuingilia au kutoka katika eneo fulani la kufunga wanyama. Na kuna mwanga wa jua unaoonekana kutoka juu, pia kuna miti na majembo kwa umbali upande wa kushoto wa picha unaonekana kuwa na mandhari yenye gridi kama sehemu ya skrini au dirisha.

Ng'ombe akitaka kukamuliwa maziwa kutumia njia ya kisasa ambayo ni mashine. Zizi za maziwa za ng'ombe zinaonekana wazi zikiwa zinataka kuunganishwa kwenye kifaa cha kukamua kinachotoa maziwa. Sehemu hii ya picha inaashiria mchakato wa kisasa wa kukamua maziwa, shambani.

Mtu ambaye anaweza kuwa mtaalamu wa maabara au mfanyikazi wa kiwanda, akishughulikia chombo kikubwa cha metali. Mtu huyo amevaa koti ya blue , barakoa na glavu ikionyesha kuwa anachukua tahadhari za kiafya au usalama. Anaonekana akichukua au kuweka kitu ndani ya chombo hicho. Mazingira yanaonekana kuwa ya kimaabara au ya kiwandani.

Wakati wa mchakato wa kulazimishwa ng'ombe huchukua tabia ya kukaa au kulala chini mara nyingi, hali ambayo huchangia uchafuzi wa maziwa. Ili kukabiliana na hili, ni muhimu kuanzisha mbinu za usafi kama inavyoonekana hapa. Hii inahakikisha kwamba mazingira ya kufanya kazi yanabaki safi na yanafaa hivyo. Matokeo yake ni kiwango chini ya magonjwa na kulazimishwa na maziwa hupatikana na kusababisha uzalishaji bora wa afya ya maziwa.

Mkusanyiko mkubwa wa ndizi ambazo bado hazijaiva. Ndizi hizo zina rangi ya kijani kibichi, zimepangwa kwa makini sana zikionyesha matunda mengi yaliyokomaa kwenye mmea mmoja labda kwenye shamba la ndizi. Mtu mmoja anaonekana akiendelea kuzipanga.

Shamba kubwa la migomba. Shamba hiyo inaonekana kuwa na matunda mengi na mbichi. Udongo unaonekana kuwa mwekundu, jambo linaloweza kuwashiria kuwa shamba hilo liko katika eneo la kitropiki au mahali penye udongo wenye madini mengi ya chuma. Mistari ya migomba imepangwa vizuri na inaonyesha utaratibu mzuri wa upandaji na utunzaji.

Mwanaume aliyesimama karibu na mmea mrefu wa ndizi au mgomba anaonekana anashikilia au kusaidia mgomba ambao huenda umeanguka au karibu kuanguka na unahitaji msaada mazingira yanaonekana kama shamba au bustani yenye mimea mengine mingi nyuma.

Wanaume wawili kwenye pikipiki iliyobadilishwa kubeba maziwa, wakiwa wamebeba vyombo vya maziwa kwenye ubao au fremu maalum. Hawa wanaweza kuwa wauzaji wa maziwa au wakusanyaji wa maziwa. Wanaonekana wako tayari kusafirisha maziwa kutoka eneo moja kuenda jingine.

Ng'ombe kadha ndani ya sehemu inayofanana na zizi au shamba la kisasa la ufugaji wa ng'ombe. Ng'ombe hawa wanaonekana kuwa weusi na weupe wakionyesha kuwa wanaweza kuwa wa jamii ya fresia ambayo ni kawaida kwa ng'ombe wa maziwa, kunaonekana vizuizi na nyasi kavu au mchanga ambayo inaweza kuwa kitanda chao ama mahali pao pa kulishwa.

Mandhari ya nje pengine mashambani au kijijini eneo la nyumba au jengo lenye paa la bati likiwa limezungukwa na mandhari ya kijani kibichi yenye miti na pengine wanyama wa kufugwa . Pia kuna dalili ya miundo mbinu iliyoanguka na kuharibika.